Vifaa vikubwa na vya kisasa vilivyo katika eneo la wazi vitumiwavyo na watoto katíka michezo mbalimbali kama vile kubembea , kuruka na hata michezo mingine . Pia husaidia watoto kupata furaha wakati wote na kujihisi huru katika miili yao na pia huwasaidia watoto kuwa na afya Bora na katika kufanya mambo mengine mbalimbali .

Kikundi cha watu sita; wawili wakiwa ni wa kiume na wanne wakiwa ni wa kike, wakiwa wamekaa na wengine wakiwa wamesimama katika mazingira yaliyozungukwa na maua pamoja na majengo. Wameshikilia vifaa kama vile kalamu, kompyuta na madaftari, vitakavyoweza kuwasaidia katika elimu yao, wakipata madahalo au mjadala mfupi juu ya masomo yao.

Kikundi cha watu saba, (wanne wakiwa ni wa kike, watatu wakiwa ni wakiume). Wengi wapo wakiwa wamekaa wengine wakiwa wamesimama, wakiwa katika mdahalo au mjadala mfupi, ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi nyeupe, pamoja na meza na viti; wakiwa na vitu mbalimbali kama vile komputa, kalamu, simu pamoja na madaftari, wakiwa wakijadili kuhusu elimu yao, au mafunzo wanayopata kutoka kwa walimu wao.

Kikundi cha watu saba, wakiwa pamoja na mwalimu wao, waliovalia mavazi maalum kwa ajili ya mafunzo ya jambo fulani, wakiwa ndani ya chumba kilichojaa kabati pamoja na kompyuta, wakifanya kazi hizo kwa vitendo na kwa ufasaha zaidi, nna kuwawezesha kupata uhalisia na ubunifu wa hali ya juu na kuelewa kwa uharaka.